Hizi ni bidhaa ambazo hutumika kupamba chakula ili kiwe na ladha. Kando na hayo ni saumu, vitunguu, biriganya, hoho, chilli na vitu vingine vingi.

Naona picha ya soko lenye vyakula mbalimbali vilivyowekwa kwenye ndoo, na vyombo vikubwa. Kuna kitunguu saumu, vitunguu vya rangi ya zambarau, viungo vya rangi tofauti, nyekundu. Na pia yaonekana kama ni soko ambayo yauzwa vitu mbalimbali.

Mzee aliyevalia shati ya kijani kibichi, anaonekana kuwa ameshika ndizi lililo kongolewa maganda. Matoke mengine yaonekana yamewekwa hapo kando, tayari kupikwa. Pia pale kuna meza na kitabu, na kuna bakuli ya samawati.

Chakula cha aina ya nyama, chapati na chelo cha chomwa kwa mkaa yaliyokwenye bakuli moja.

Vyakula tofauti vilivyowekwa kwa sahani tofauti. Sahani moja ina pilau, nyama, mayai. Nyingine ina samosa, vitunguu na kachumbari, kwa ndizi. Pia kuna sharubati iyowekwa kwenye glass , vimewekelewa kwenye sinia moja.

Vyakula vya kiarabu, kwa jina shawarma, yaonekana kuwa yamechongwa kando kando na tayari kupakiwa kwenye kijichapati kilichowekwa tayari kukunjwa kwa kutumiwa kisu.

Chakula aina ya mchele iliopambwa kwa mandizi na kuwekwa kachumbari. Juu yake kuna nyama na kitoweo ambacho huo mchele unaliwa nacho.

Hapa ni ufuoni mwa bahari ambapo mnaonekana kuna mchanga mweupe, pia kando yake kunaonekana mbwa anayetembea. Mbali mnaonekana watu wakiwa wamebarizi pale, wakiwa wamesubiri wakiota jua ya jioni.

Kwa picha hii kuna aina mbalimbali ya chakula kama chapati, kuna minofu ya nyama, kuna mchuzi na pia kuna watu ambao wanakula katika hotelini, kuna bahari, kuna supu, pia kuna mhudumu ambaye anahudumu, kuna pillipili, kuna mchele, wali uliopikwa.

Vyakula vya kiarabu kwa jina shawarma, ambavyo vinaonekana vikichomwa vikiwa vimeshikiliwa kwa miti.

Tunaona boti ambayo imeegeshwa katika pwani ambapo mna magugu ya maji. Vizuizi vya boti vimeekelewa juu yake ambapo vimefungwa. Pia mna miti kando ya bahari ambapo kuna mchanga mweupe.

Chakula aina ya pilau ambayo inaonekana imewekwa kwenye sahani sinia mbili tofauti pia imepambwa kwa nyama, viazi, na vimeekelewa kwenye meza kando yake kunaonekana watu wawili wamekaa tayari kukila.

Chakula aina ya mchele ambao imepambwa kwa kueka karoti, nyama, kitunguu saumu, pilipili, kabichi na vidokezo vingine, vimewekwa kwenye sahani ambalo lametameta.

Vyakula vya kiuswahili ambavyo ni mahamri yaliyopangwa kwa utaratibu na kando yake kuna njugu zilizokaangwa kwa supu ya minazi.

Wanaume wawili waonekana wakichoma nyama huku wakiwa wamezidungia kwenye vyuma ili kuweza kuzipendua kwa vyema. Chini ya zile nyama kuna makaa ambayo yaonekana yakiwaka ili kuchoma zile nyama.

Hapa ni katika ufuoni wa bahari ambapo paonekana kuna boti zilizoharibika na kuwekwa kando. Kuna majumba yaliyokuwa yakiishi watu kwa sasa yaonekana hayaishi. Kuna mimea tofauti tofauti.

Mikebe tofauti tofauti ambayo imeekwa viungo tofauti tofauti vya kuwekea chakula kama vile: pilipili, kachumbari, hoho, chilli na mengine. Imepangwa kwa mipangilio tofauti.

Wanyama ambao ni twiga na tumbili kadhaa waliofungiwa kwenye chumba na twiga anaonekana kuyatafuta majani ya kukula.

Ng'ombe wawili ambao wana madoadoa meupe na meusi wanakamuliwa na wachungaji, pia kwaonekana wamekanyaga kwenye sakafu iliyowekwa maganda ya miti ili kuzuia baridi.

Mikebe ambayo imepangwa kwa foleni kadhaa na ingine iliyoekwa juu kwa juu ambayo imeekwa vitu tofautitofauti ambazo zaonekana zatumiwa kuekwa kwa ladha kwa chakula.

Nyama iliyowekelewa kwenye vichungi vya chuma, chini yake kuna moto ambao unazichoma ili kuwa tayari kuiva. Kando kunaonekana kuna ndoo nyeupe pale chini.

Vyakula vya aina mbili, ambavyo ni vya kipwani, ni mchele uliopambwa na kuwekwa ladha, na kando yake kuna nyama, pia imepambwa kwa kuwekwa dania. Mchele huwa na nyama zile zimewekwa kwenye sinia.

Vyakula vya kimombasa kwa jina mahamri matamu yaliyopambwa kwa kuongeza vidude vyeupe juu. Yamepakiwa kwenye beseni la rangi ya pinki.

Naona ng'ombe aliyesimama. Pia kuna mhudumu aliyevalia glavu nyeusi, ambapo ameshika kifaa cha kukamulia ng'ombe ambapo anakiweka kwenye titi la ng'ombe ili kukamua maziwa.

Mimea aina ya mandizi ya matoke iliopangwa kwa mpangilio tofauti ili tayari kupelekwa sokoni yauzwe na kununuliwa.

Mgomba wa ndizi ambayo ni matoke unaonekana umening'inia kutoka kwa mmea wenyewe wa ndizi tayari kuvunwa. Kando yake kunaonekana kuna mandizi mengi ambayo bado yako tayari shambani.

Huu ni mgomba wa matoke ambao waonekana uko pale tayari kuvunwa. Pia unaonekana uko na mandizi mengi.

Hapa ni sokoni ambapo huonekana kwauzwa bidhaa mbali mbali ya aina samaki waliekwa kwenye makarai na ni wa aina tofauti.

Yaonekana miti minene minene mikubwa ajabu, na iliyo na majani ya kijani kibichi. Kando yake paonekana mtu aliyevalia kaptura na shati jeupe.

Paa la nyumba lenye mabati yaliyogeuka rangi kunaonekana hapo kando kuna mimea tofauti tofauti. Kwa umbali kunaonekana mimea yapo katika umbali wa nyumba.

Aina ya kiamshakinywa ambacho waswahili hula kwa jina mahamri yaliyopambwa kwa kuwekwa vumbivumbi jeupe ambalo lina sukari. Pia yamewekwa kwenye beseni ili tayari kuliwa.

Hapa ni sokoni ambapo kunauzwa vitu vingi ambavyo vinatumika kupamba chakula. Kuna unga kadhaa na pia kuna vitumbuizo vingine.

Hapa ni katika ufuoni mwa bahari ambapo waonekana kuna uchafu mwingi ulioletwa na maji. Baadhi ya uchafu hizi kuna makobe wa dafu ambayo yaonekana uko karibu kuoza.

Vifaa vinavyotumika kuweka maji ya dafu, inaonekana kuvushwa ndani zile straw za kuvuta na kukunywa maji yaliyo ndani.

Vyakula vya kimombasa ambapo vimeonekana vimepangwa vyema katika sinia tofauti tofauti za rangi nyeupe na kando kuna vinywaji tofauti tofauti.

Mzee mmoja aliye na ndevu kubwa kaonekana kachota viazi kuweka kwenye sinia aliloshika lililo na chakula tofauti huku ili aende aka...

Mnyama mnene aina ya kiboko aonekana kutokea kupunga jua nje ya dimbwi la maji. Pia kuonekana kuna mimea kando yake. Na...

Hapa ni sokoni ambapo kunauzwa matunda ya aina mbalimbali kama vile strawberry , ndimu na zimepakiwa kwenye michepe ambayo yaonyeshana ndani.

Ng'ombe waliokaa kwenye foleni wameonekana kutoa vichwa vya nje ili kutafuta chakula. Katikati yao wameonekana wafugaji wakizunguka huko.

Kunaonekana chefechefe tofauti zilizoekwa kwenye mikebe ambayo inatumiwa kupamba chakula ili kionje vizuri vile staftahi inaonekana kuna vyekundu, vya hudhurungi, manjano na pia kando yake kuonekana kuna mtu aliyekaa chini kuviuza.

Hapa ni ufuo wa bahari ambapo kwaonekana kuna giza giza. Miti ya mnazi yaonekana ikitingika kwa upepo. Pia mchanga mweusi na uchafu ulioletwa na maji waonekana hapa karibu na ufuo wa bahari.

Chakula aina ya pilau inaonekana kuwekwa kwenye sinia kubwa pia kimepambwa na kachumbari na nyama, kando yake kumeekwa vijiko, uma na kisu na chumvi ambacho kitatumika kukila.

Chakula cha kifahari cha Mombasa kilichowekwa na vichacharo mingi kama vile nyanya, pilipili, kachumbari kimewekwa kwenye sinia na kuwekelewa kwenye meza iliyoshonwa kwa uzi wa makonge.

Chakula aina ya pilau iliyowekwa kwa sinia tofauti tofauti. Pia kimepambwa kwa kuwekwa nyama na kachumbari. Watu wawili waonekana kukaa chini kando kungoja tayari kukila.

Migomba ya ndizi yaonekana ikiwa imezingirwa na jikaratasi rangi ya samawati ili kuyawezesha yaweze yakakomaa. Pia mimea nyingine ya mandizi yaonekana pale.

Tunda la kosti kwa jina dafu ambalo linachongwa na mzee aliyevaa kaptura jeupe kwa kisu. Anaonekana akilikata ili kutoa maji ya anyiwe.

Chakula aina ya pilau iliyopambwa kwa kuongezwa kachumbari ya nyanya, hoho na kitunguu ambayo imewekwa kwa sahani ya colour ya hudhurungi. Pia kando yake kuna nyama ambazo zimewekwa katika sinia.

Wanyama watatu aina ya twiga wenye shingo refu waonekana kukaa kupumzika kujikinga kutokana na jua lililopale. Pia kando yake kwaonekana kuna majani tofauti na kuna viunzi kando.

Chakula aina ya nyama ambavyo ni vya kitamaduni ya kiswahili vilivyo dugwa na miti na kuwekwa juu ya jiko ili ya pate moto na yaweze kuliwa.

Hapa ni mahali palipotulia huko, Pwani. Waonekana kuna miti iliyopandwa ya minazi. Pia kuna manyumba ya kifahari ambayo watalii hutumia kutulia pale ndani.

Mwanamke anaonekana kashika kichungi, kuegeza kwenye ndoo, ambapo kijana anaonekana ameshika mtungi wa colour ya kijani akimwagilia maziwa kwenye mtungi ule.

Mwanamke aliyevalia vazi la vesti anaonekana akichoma shawarma. Kando yake kuna mwanamke mwingine aliyevalia kabuti la hudhurungi. Anaonekana akitayarisha vyakula tofauti. Kando yao kuna wanunuzi wawili ambao wananunua na mwingine anameza alichonunua.

Naona mahamri kwenye kibakuli. Pia kuna viazi ambavyo vimeekelewa kitambaa cha kupanguzia mikono, pia kando yake mna chai kwenye kikombe na kijiko kilichoekelewa juu ya kitambaa cha kupanguzia mikono. Pia kuna mchuzi na pia kuna wali kando yake.

Wanawake tano waonekana wakiwa kwenye shughuli zao za kimila, ambapo wameweka bakuli kadhaa. Pia wameweka maziwa kwenye zile bakuli. Pia kwaonekana kuna vyombo vingine, yaonekana watayarisha kuna sherehe itakayofuatia.

Chakula cha aina ya pilau ambacho kimeongezwa nyama, viazi, mchele na pia kimepambwa na kachumbari iliyo na karoti. Kimewekwa kwenye sahani jeupe.

Kiamsha kinywa cha waswahili ambacho ni mahamri ambayo yanayoonekana yamepikwa vyema kisha yakapakuliwa kwenye bakuli leupe tayari kuliwa.

Nyama kwa jina ya shawarma iliyowekelewa kwenye kichungi cha chuma na kuwekelewa kwenye majikaratasi ya silver ili ichomwe kuwa tayari kuliwa.

Mimea ya mandizi ambayo imepandwa yaonekana kupandwa katika mchanga mwekundu ambao una rutuba. Pia imeachanishwa kwa mita kadhaa.

Vyakula vya kutwa hili kwa jina la viazi vitamu ambavyo vinaonekana vimechemshwa kwa mafuta alafu vikawekwa kwenye sania nyeupe na vikaongezwa chidi ya rangi mwekundu.

Wanyama pori ambao ni ndovu, wapo kwenye malishoni. Wakijitafutia vyakula kwenye kichaka, kilicho na miti, nyasi, na pia kuna mchanga.

Vyakula vya Mombasa vya kifahari, ambavyo ni mahamri, sambusa, ndimu iliyowekwa tomato zimepakiwa kwenye sahani za kifahari na zimepangwa kwa mpango mwema.